Sehemu ndogo ya shamba imepaliliwa vizuri. Udongo wake mwekundu uking'aa chini ya jua. Unaonyesha kazi ya karibuni ya kulima. Eneo hilo linaonekana wazi na safi.

Ng'ombe wa maziwa wanasimama kwenye banda lao safi, wakiangalia maji safi yaliowekwa kwenye chombo maalum cha kunywea. Baadhi yao wanasongea karibu kana kwamba wanajiandaa kunywa.

Ng'ombe wanne wamesimama, wakila nyasi zilizowekwa juu ya tairi kubwa, lililolazwa chini kama chakula chao. Wakila kwa utulivu, kwa pamoja.Ng'ombe wa tano, ako kando kidogo, akiwa haonyeshi shauku ya kula.

Mwananume ananyoosha mkono wake kufikia mzinga wa ndizi uliokomaa juu ya mti wa mgomba, mgomba huo umeshikiliwa kwa uangalifu na ubao ambao ulioegemeshwa chini kama msaada ili kuzuia mti usianguke kwa uzito wa ndizi.

Lori la maziwa limesimama mbele ya duka, huku jamaa mmoja akiweka mitungi ya maziwa juu ya pikipiki yake kwa uangalivu. Mitungi hiyo ya chuma, inang'aa chini ya mwanga wa asubuhi. Ikionyesha usafi wa maziwa yanayosambazwa.

Mwanaume mmoja akiwa shambani mwa migomba anasimika kifaa kinachoonekana kama kamera au kifaa cha uchunguzi, ameinua kifaa hicho juu ya standi maalum, akionekana makini katika kukiweka sawa ili kuanza uchunguzi au upigaji picha wa shamba.

Mwanamke mmoja akiwa na mtoto mgongoni, anashika sehemu ya chini ya shada la ndizi kwa uangalifu ,huku mwanamke mwenzake amesimama karibu akikata shada hilo kutoka kwenye mmea wa ndizi kwa kutumia panga

Watu watatu wamevaa makoti meupe ya maabara. Wamefunika vichwa vyao na kufaa buti nyeupe za plastiki. Wakitazama kitu kinachochemka kwenye jiko. Mmoja wao, mwanamke mzungu, ameketi akitazama kwa umakini, huku wawili wengine, wakipinda kuelekea kwenye jiko hilo kwa umakini mkubwa.

Mwanamume aliyevaa kofia iliyogeuzwa nyuma anaonekana akimkamua ngombe kwa mikono amejipanga karibu na ngombe akiwa makini kuhakikisha maziwa yakusanywa kwenye chombo alichokiweka chini.

Shamba lilikua na ndizi nyingi za kijani kibichi tayari kwa kuvunua. Ndizi zilikua zikiniginia kwenye mzabibu, wenye matunda mingi ya kuzaa.

Mwanamke yuko shambani, ameketi chini kwenye kigoda akimenya ndizi kwa kutumia kisu, anafanya kazi hiyo kwa uangalifu na uhodari akijiandaa kwa mapishi ya kuuza sokoni.

Wakulima wengi kule maeneo ya kisii wanalima ndizi Sana, ukipita kwenye shamba unapata wako wengi sana. Mama anaangalia ndizi zake kwa utaratibu akipiga hesabu ya kuziuza sokoni.

Mkulima amesimama shambani mwake ameinua juu mkono wake akionyesha sampuli ya mahindi aliyovuna. Gamba limefunguliwa kuonyesha punje zilizokomaa vizuri.

Ngombe wawili wa rangi ya kahawia wamelala ardhini karibu na nyasi za kijani kibichi wakipumzika kwa utulivu chini ya mwangaza wa jua la asubuhi.

Wafanya kazi wawili wakiwa ndani wakiwa wamevaa mavazi ya kazi, wanamimina maziwa kutoka kwenye mitungi mikubwa ya chuma kuenda kwenye mashine ya chuma kwa uangalifu, mazingira yanaonekana kuwa safi na ya kitaalam.

Mwanamke mmoja anaangalia kwa makini, akihakiki ubora wa maziwa ndani ya mitungi ya chuma. Kwa kutumia kifaa maalum. Huenda ni kijiti cha kupimia au kipimo cha acidity .

Mwanaume aliyevaa kofia ya pikipiki, ana mimina maziwa ndani ya mitungi ya plastiki iliyopangwa vizuri juu ya pikipiki ya kubebea mizigo, pikipiki hiyo ina rag maalum yakubebea mizigo.

Mtafiti ako kwenye chumba cha mahabara, anafurahia kazi yake na kutumia vifaa vya kisayansi kufanya utafiti na kuchunguza mambo kemikemi.

Watu wawili wanakamua ngombe wawili walioko kwenye mabando yao tofauti, kila mmoja ameketi karibu na ngombe wake akitumia mikono kukamua maziwa ndani ya viungo vya plasitiki.

Mwanaume anakamua ngombe Kwa mikono akiwa ameketi chini kando ya ngombe huyo. Ameweka ndoo ya chuma chini ya kiwele na mikono yake inakamua kwa ustadi huku maziwa yakitiririka ndani ya chombo.

Mwanamke anakama ng'ombe akiwa nje. Huku miguu ya nyuma ya mnyama ikiwa imetungiwa kamba kwa usalama. Anaonekana makini akikusanya maziwa kwenye chombo cha plastiki. Huku mazingira ya kijijini yakionekana wazi nyuma yake.

Shamba la migomba likiwa katika hatua ya mwanzo ya ukuaji linang'aa kwa kijani kibichi miche ikiwa imelainika vizuri katika mistari iliyopangwa kwa umaridadi. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu mzuri.

Ndizi moja mbichi ambayo imemenywa ngozi yake inashikiliwa kwa mkono, ndizi hiyo ni nyeupe kwa ndani ikionyesha hali yake ya ubichi uso wake ni laini na haijabadilika rangi.

Majani mabichi ya kulisha mifugo yamepangwa kwa wingi hadi kufikia paa la gala ,yakiwa yamepangwa kwa ustadi kuonyesha uzalishaji mzuri wa malisho. Pembeni mwa gala hilo kuna majani makavu yakitofautiana kwa rangi na muundo.

Alizungumza na mwenzake ,wote walikuwa madereva wa pikipiki. Eneo lile walikuwa wanapanga mitungi ya maziwa kwenye piki piki ili kusafirisha .

Ndizi mbivu na mbichi zimetundikwa kwa mpangilio mzuri sokoni ,zikiunda mandhari ya kuvutia kwa wanunuzi, rangi za kijani na za manjano zinangaa chini ya mwangaza wa asili.

Wanawake waliovaa barakoa wanatumia chujio na vinyunyizio, kumwaga maziwa kwa uangalifu ndani ya chupa. Wako katika mazingira safi ya kazi, huenda kwenye kituo cha kukusanya maziwa.

Mandhari ya shamba la migomba lenye milima linaonekana kwa upana likiwa limetanda kwa kijani kibichi kinachovutia macho. Miti ya migomba imepangwa kwa ustadi kwenye mteremko wa vilima ikitoa taswira ya uzalishaji wa hali ya juu.

Mashine ya kukamua maziwa imeunganishwa kwenye matiti ya ng' ombe mmoja anayesimama kwenye zizi safi, mabomba ya mashine hiyo yanavuta maziwa na kuyaelekeza kwenye chombo maalum cha kuhifadhi maziwa.

Wanaume watatu na wanawake wawili masaa ya jioni walifika kwenye duka la maziwa pale destiny dairies ili wapate kununua kupitia ATM .

Shina refu sana la mgomba bado limesimama wima shambani likiwa na vichane vya ndizi vikining'inia juu. Majani yake mapana ya kijani kibichi yanapeperushwa na upepo asubuhi.

Pale mtaani mama mzee mwenye kitambaa kichwani alipanga ndizi ambazo zilikua zimeiva na zilionekana ni tamu huku akimshugulikia mteja aliyekuja pale kibandani.

Mwanaume mmoja anabeba mzinga mkubwa wa ndizi kwa furaha , uso wake umejaa tabasamu ya kuridhika. Pembeni yake mwanamke amepinda chini huku akinyosha mikono kufikia kitu.

Sufuria ya chuma imewekwa juu ya jiko na ndani yake kuna wali mweupe unaochemka kwa mvuke mwingi . Maji yamepungua na nafaka za wali zimejaa juu kwa uiano mzuri.

Kulikuwa na mazao mengi ya ndizi. Wanaume wenye nguvu walipakia ndizi kwenye lori mbili. Moja ya rangi ya Samawi, nyingine ya rangi ya kijani.

Mashine ya kukamua inafaya kazi kwa utaratibu kwenye ng'ombe walio pakwa alama waliopangwa kwenye zizi safi la kisasa vifaa vya kukamilulia vimeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe vikivuta maziwa kwa njia ya kiotomatiki bila kuwadhuru.

Mwanamke mmoja anasimama kwenye shamba dogo la migomba lililo nyuma ya nyumba yake, akiangalia kwa makini udongo kwa kutumia mikono yake , anaonekana akiwa makini akichunguza hali ya mchanga .

Tawi la mgomba likiwa na mzinga wa ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi na umbo la mviringo mzuri. Ndizi hizo, zimeshikana kwa nguvu kwenye shina kuu la tawi.

Shamba la migomba linaonekana likiwa na mimea yenye majani mapana na ya kijani kibichi. Lakini bado halijazaa matunda. Migomba imetangazwa kwa mpangilio mzuri kwenye ardhi yenye rutuba, ikionyesha hatua za kwanza za ukuaji.

Ng'ombe wengi wamelala katika eneo chafu ambapo majani mabichi ya malisho yamechanganyika na kinyesi cha ng'ombe. Mazingira hayo ni ya ndani ya chumba kubwa la mifugo lenye ng'ombe wengi waliolala na wengine wakiwa wamesimama.

Mkulima aliyevalia ovaroli ya kijani kibichi na buti za mpira za rangi nyeusi, ameketi kando ya ng'ombe anayemkamua. Ng'ombe huyu amefungwa miguu ya nyuma kwa kamba, ili kuzuia mateke na kumfanya awe mtulivu wakati wa kukamuliwa.

Wakulima wamefikisha ndizi sokoni na ndizi imejaa sana, mazao ni mengi wanangoja lori ya kubeba ndizi ili kupeleka maeneo tofauti tofauti wakenya wakule.

Miche mingi ya mimea imepangwa kwa mipangilio mizuri na inaonekana katika hali ya afya, ikiwa na rangi angavu ya kijani kibichi. Mandhari yanayoizunguka yanaonyesha mazingira safi na yenye unyevunyevu wa kutosha.

Baada ya maziwa kuchujwa kiasi kikubwa cha krimu nyeupe kimebaki juu ya karatasi ya kuchuja. Krimu hio nene na safi inaonyesha ubora wa maziwa hayo na ufanisi wa mchakatu wa uchujaji .

Shamba la migomba linaonekana likistawi kwa uzuri. Miti ya ndizi ikiwa imesimama kwa mistari ya mpangilio mzuri. Majani makubwa ya kijani kibichi yanapeperushwa na upepo wa utaratibu.

Mama mmoja anatabasamu kwa furaha huku akikamua ng'ombe kwa mkono. Ameketi bembeni mwa ng'ombe akiwa ameshikilia chombo cha chuma, kawaida ni sufuria. Kwa uangalifu chini ya kiwele ili kukusanya maziwa safi.

Migomba ya ndizi yamepandwa shambani kwa utaratibu mkubwa na ya kupendeza, mashimo yamechimbwa na nafasi kuachwa kati ya ndizi moja adi nyingine.

Wanaume wawili pamoja na mwanamke mmoja, wanavuna ndizi kutoka kwa mgomba uliokomaa wakizikata kwa uangalifu na kuzishusha chini. Kila mzinga wa mandizi unawekwa juu ya majani makubwa ya mgomba yaliotandazwa ardhini.

Ndii nyingi zilizoiva zimetandazwa juu ya sakafu ya vigae zikiwa katika makundi yaliyopangwa kwa uangalifu, baadhi ya ndizi hizo zimewekwa ndani ya kreti ya plastiki pembeni tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa.

Mahidi yaliyovunwa, yameanikwa yakining'inia kwenye ukuta wa mbao wa jikoni ya shambani. Yakiwa yamefungwa kwa vikapu au kufungwa kwa mafungu ya nyasi. Yanakauka kwa asili tayari kwa kuhifadhiwa au kusagwa kuwa unga.

Mwanamke mmoja anauza ndizi tamu nyingi akiwa anazipanga kwa ustadi juu ya kila moja hadi zinaunda mlundikano mkubwa . Anaonekana mwenye bidii akihakikisha ndizi hizo ziko katika mpangilio mzuri ili kuwavutia wateja.